Sanduku kubwa la kijivu limepangwa kwa ajili ya kilimo cha Hydroponic , kikiwa na mimea midogo kadhaa na nyanya au pilipili iliyopandwa kwenye matundu yake ya juu.

Mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa kuashiria mfumo wa kilimo cha hydroponic . Mfumo huu wa upandaji wa wima unaonyesha matumizi bora ya nafasi na maji.

Mradi huu ni mfumo wa bustani ya mimea ya hydrophonics ambapo mimea miwili tofauti ya lettuce imepandwa kwenye ngazi mbili tofauti lettuce ya kijani imewekwa juu huku lettuce ya nyekundu ikiwa chini.

Mimea michanga midogo ikiwa imepandwa kwenye vyungu vidogo vilivyopangwa kwa safu mbili kwenye mabomba ya PVC . Mfumo huu unaashiria kilimo kisicho na udongo labda cha hydroponics ambapo mimea inalishwa kwa maji yenye virutubisho.

Nafasi ya bustani ya kibinafsi inaonekana ikiwa na mimea miwili kubwa ya lettuce iliyopandwa kwenye chombo cheusi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba yakielekea kwenye ndoo nyeupe chini ikionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Mimea mingi ya lettuce , yenye majani mabichi, imepandwa kwenye mapipa na mifumo ya hydroponic .Kila mmea unaonekana kustawi vizuri, ukionyesha afya na ukuaji mzuri. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukielekeza maji.

Kati la hydroponic lenye maji linabeba mimea midogo iliopandwa kwenye sufuria nyeupe, Maji safi yanatiririka kutoka kwenye pomba yakionyesha mfumo wa mzunguko wa maji, mimea hiyo inaonekana kuwa na afya njema.

Mfumo wa kilimo cha aquaponics unajitokeza ukiwa na tanki la samaki chini na bustani ya mimea juu. Samaki wanaonekana wakiogelea kwenye maji wakitoa virutubisho kwa mimea.

Shamba ndogo la bustani linaonekana likiwa na mimea midogo iliyopandwa kwenye sufuria kubwa nyeupe. Sufuria hiyo ina matundu upande wake yakiwezesha mimea kukua nje. Udongo unaonekana kuwa na unyevu, ikionyesha kuwa mimea inamwangiliwa mara kwa mara.

Shamba la kisasa la mboga mboga, likiwa na mimea iliyopandwa kwa safu. Ndani ya chafu, mimea imepanda juu kwenye nguzo, ikionyesha mbinu ya kilimo cha wima. Majani ya kijani kibichi yamefunika kabisa mimea.

Mfumo wa kilimo cha wima unaotumia mabomba ya PVC yenye matundu ambayo mimea michanga imepandwa. Kila bomba lina matundu mengi yaliyopangwa kwa usawa ikiruhusu mimea kukua katika tambaka mbalimbali.

Bustani kubwa yenye safu nyingi za lettuce inajitokeza, zilizopandwa kwa mfumo wa haidroponi. Kila mmea una majani mengi ya kijani kichi na yanaonekana kuwa na afya. Mfumo wa kilimo unatumia maji yenye virutubisho.

Eneo la nje lenye mifumo kadhaa ya kilimo cha kisasa ikiwemo mifumo ya wima ya hydroponics , na mabomba yenye mashimo yaliyo pangwa kwa ajili ya kupandwa mimea.

Mtu amesimama ndani ya chafu kubwa akishikilia tray iliyojaa miche michanga ya mboga. Nyuma yake kuna mimea mingine mingi iliyopandwa kwa safu ikionyesha mazingira ya kilimo cha kisasa kilichodhibitiwa.

Banda kubwa la kuku likiwa na safu ndefu za vizimba vilivyojaa kuku. Vizimba vimepangwa kwa utaratibu pande zote mbili za njia kuu, zikionyesha idadi kubwa ya kuku wanaofugwa.

Shamba kubwa la nyanya ambapo mimea imepangwa kwa mistari mirefu na imefungwa kwenye vikingi vya mbao. Mkulima anaonekana katikati ya shamba akifanya kazi ya kutunza mimea au kuvuna nyanya.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wakiwa wamepangwa kwa mstari mirefu ndani ya zizi. Kila ng'ombe amefungwa kwa utaratibu kwenye eneo lake. Akionyesha mfumo wa kisasa wa ufugaji.

Shamba limejaa mimea ya mboga iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyopangwa vizuri. Majani ya mimea ni makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi, yakionyesha afya na ukuaji mzuri.

Nyumba ya kijani kibichi yenye urefu wa wastani, inayofanana na chafu. Imejengwa kwa ajili ya kilimo. Ndani yake kuna safu ndefu za mimea ya strawberry ,iliyopandwa kwa utaratibu.

Trekta kubwa kijani na nyeusi linaonekana likifanya kazi shambani likifwata mistari ilio pandwa kwa ustadi ina vifaa vya machungwa vilivyo shikamana nyuma labda vinatumika kwa kupanda au kupalilia.

Kijana mmoja ananyoosha mkono wake akionyesha mimea kwa mwingine ndani ya chafu kubwa iliyojaa safu za mazao ya kijani kibichi. Mimea yote inaonekana ikistawi vizuri.

Mashine kubwa ya kuvunia inayofanana na combined harvester ya New Holland inafanya kazi shambani . Ina rangi ya njano na bluu ikiwa na sehemu ndefu mbele inayotumika kukata mazao.

Shamba hili lina mistari ya mimea iliyopandwa ikionyesha mradi wa kilimo unaoendelea. Katikati ya shamba, kuna vifaa vya umwagiliaji vipya vimepangwa kwa utaratibu, ambavyo ni mabomba ya chuma yaliyopinda, yaliyounda umbo la mstatili, yaliyolazwa chini.

Kuna ndoo nyekundu iliyoning'inia kutoka kwenye uzio na bomba jeusi la umwangiliaji linatoka chini yake. Mimea midogo imepandwa kwa safu ikionyesha mfumo wa umwangiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Katikati ya shamba kubwa la udongo mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukitoa maji kwenye mistari iliyomo. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe yaliyowekwa chini yakipenyeza kwenye udongo.

Shamba lililoandaliwa vizuri linaonyesha mistari mirefu ya mimea midogo iliyopandwa. Mfumo wa umwangiliaji wa matone umewekwa kando ya kila mstari ha matumizi bora ya maji.

Shamba lenye udongo wa kahawia imeandaliwa kwa ajili ya kilimo ikiwa na mistari minne ya bomba nyeusi za umwangiliaji. Mimea midogo imepandwa kando ya mistari hiyo ikionyesha mwanzo wa shamba.

Shamba kubwa la viazi limepandwa kwa mistari mirefu huku mifereji ya maji ikiendesha kati ya matuta ya udongo. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji hiyo likimwagilia mimea.

Mkulima anafanya kazi shambani, akishughulikia mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mabomba meusi yametadazwa kwenye udongo yakielekeza maji moja kwa moja kwenye mimea.

Shamba lililoandaliwa limenyooshwa likiwa na mistari mirefu ya mabomba meusi ya umwangiliaji yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu wa umwangiliaji wa matone yameunganishwa na mabomba makubwa zaidi yaliyo na valvu za kudhibiti mtiririko wa maji.

Shamba hili lina mistari mirefu ya mimea midogo iliyo pandwa kwa utaratibu ikiashiria kilimo kinacho endelea. Kila mstari wa mimea umewekwa bomba jeusi la umwagiliaji.

Mmea mchanga imepandwa kwenye udongo ikionyesha mwanzo wa kilimo. Bomba jeusi la umwagiliaji limelazwa karibu na kila mmea, likionyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba la viazi likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea ya viazi imepandwa kwa mistari miwili mirefu, huku bomba jeusi likipita katikati ya kila mistari.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi linaonekana likishuka chini kwenye mteremko. Mimea imepandwa kwenye mistari iliyopangika vizuri huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ikiwa imewekwa karibu na kila mmea.